Mfumo wa kilimo cha hydroponic . Mimea midogo huenda pilipili hoho inakua kwenye vyungu vidogo, vilivyopangwa kwenye mabomba ya pvc . Huu ni mfumo bora wa kukuza mimea bila kutumia udongo.

Mmea ikikuwa kwenye mfumo wa haidroponiki ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Mimea hiyo ina majani mabichi yaliyochangamka na inaonekana kupata mwanga wa kutosha wa jua.

Shamba la hydroponic nchini Kenya likiwa na mimea mingi ya kijani kibichi ikikuzwa kwenye mabomba meupe. Sakafu ni nyekundu na kuna muundo wa mbao unaoshikilia mimea.

Mimea ikikuwa kwenye mfumo wa kilimo wima pengine hydroponic ndani ya chafu. Mimea imepangwa katika nguzo ndefu zilizosimama ikionyesha matumizi bora ya nafasi.

Haidroponiki, labda ndani ya chafu. Mimea mbalimbali inakua katika mabomba meupe ikipendekeza mfumo wa kilimo wima. Inaonekana kuwa bustani ndogo ya nyumbani au ya kibiashara inayotumia mbinu za kisasa za kilimo.

Shamba la kisasa lenye mimea mingi ikipandwa kwa kutumia teknolojia ya hydroponics .Mbele kuna mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo.

Mfumo wa haidroponiki, wenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mabomba meupe lenye matundu. Kuna safu mbili za mabomba yaliyopangwa na kila bomba lina mimea kadhaa ya kijani kibichi ikikua. Mfumo huo unaonekana kuwa umewekwa vizuri na unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo.

Mfumo wa bustani, ya hydroponic , ya wima. Iliyoundwa na mabomba meupe, ya PVC. Mimea midogo yenye majani mabichi, imepandwa kwenye vikombe vyeusi, vilivyowekwa kwenye, mabomba hayo.

Mfumo wa haidroponiki, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe, yenye matunda. Inaonekana kuna mimea kadhaa ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa safu. Na pia kuna ndoo nyeupe, upande wa kulia.

Shamba kubwa la mboga labda kabichi ama sukumawiki zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na unalimwa vizuri.

Shamba kubwa la matunda yaliyopandwa ndani ya hadaki kubwa la plastiki. Mimea imepandwa kwa mistari mirefu na udongo umefunikwa kwa plastiki nyeusi labda kusaidia kudhibiti magugu na unyevu.

Shamba kubwa la kabeji zilizopandwa kwa mistari mirefu, zikionekana kuwa na afya, tayari kuvunwa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu. Na kuna miti na majengo machache mbali nyuma, ikionyesha mazingira ya vijijini au karibu na mji.

Chafu kubwa iliojaa mimea. Mimea hiyo ina majani mengi na inaonekana kuwa katika hali nzuri ikienea kwenye eneo kubwa la ardhi ndani ya chafu.

Shamba kubwa la mahindi lenye safu ndefu za mimea michanga. Ikinyoosha hadi upeo wa macho chini ya anga la wazi. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyomwagika chini vikishughulikiwa na mikono miwili inayoonekana juu kulia. Vitunguu vimetapakaa sehemu kubwa ya eneo hilo.

Kumbi kubwa yaliyojaa maelfu ya kuku weupe wengi wao wakiwa wamesimama. Kuna Feeders nyekundu zilizo sambazwa kote zikionyesha mazingira ya ufugaji wa kuku wa kisasa.

Ng’ombe wengi, weusi na weupe, wakiwa wamejipanga ndani ya zizi kubwa. Banda linaonekana kuwa na paa la chuma, hafeni kubwa za kupozea. Chini kuna matope na kinyesi. Mwanga wa jua unaonekana kupenya kutoka upande wa kulia, ikiangazia sehemu ya zizi.

Ukubwa la kabichi, ambapo mimea imepandwa kwa safu nadhifu kwenye udongo mwekundu. Inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au mistari na maji karibu na mimea. Mandhari ya milima na miti inaonekana nyuma.

Tractor nyekundu ikiwa katikati ya shamba la mizabibu. Chini ya anga lenye mawingu, milima inaonekana kwa umbali. Udongo ni mwekundu na kuna majani yaliyokauka na majani mabichi chini.

Mfumo wa umwagiliaji shambani, labda mfumo wa matone ambapo maji, yanatoka kwenye mabomba na kuingia kwenye udongo ulioandaliwa kwa kilimo. Inaonekana kama shamba limeandaliwa kwa kupanda mimea na lina unyevu wa kutosha.

Shamba kubwa la mahindi, lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kuna mfumo wa umwagiliaji unaotumika, ambapo maji yanapita kwenye mifereji, kati ya mistari ya mahindi. Katikati ya picha kuna bomba au shimo, inayoonekana kua chanzo cha maji yanayoenea shambani.

Shamba kubwa , lililotayarishwa kwa kilimo. Likiwa na matuta na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda, na kuna miti na mimea mingine kwa mbali. Inaonekana ni shamba la kisasa lenye matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na matuta yenye udongo mwekundu. Kuna mfumo ya umwagiliaji wa matone umewekwa kwenye kila tuta. Nyuma ya shamba kuna miti na mimea mingine.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye kitanda cha bustani. Kuna mistari minne ya matone imewekwa kwenye udongo tayari kwa ajili ya kupandwa. Inaonekana kuwa bustani iliyopangwa vizuri.

Mimea ya pilipili iliyopandwa ndani ya chafu, ikinufaika na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na mawe madogo madogo.

Shamba lilolimwa kwa mistari, ambapo mimea midogo imepandwa. Kuna dalili za matumizi ya umwagiliaji wa matone, na pia inaonekana kuna matandazo yametumika, kwenye baadha ya sehemu za mistari ya mimea.

Mashamba yanayomwagiliwa maji, pengine katika skimu, na umwagiliwaji ambapo wakulima wanatumia mifereji au mabomba madogo kupeleka maji kwenye mimea yao. Inawezekana kuna jitihada za kuzuia mumonyoko wa udongo kutokana na jinsi mashamba yalivyopangwa.

Mfereji mrefu wa maji, ukipita katikati ya mashamba mawili, moja likiwa limepanda mimea mirefu ya kijani kibichi upande wa kushoto na jingine linaonekana kuwa na udongo ulioandaliwa upande wa kulia. Kuna miti michache mbali upande wa kulia.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Maji yanatiririka kwenye mfereji refu na mabomba madogo yanaelekeza maji hayo kwenye mimea, labda mahindi yaliyopandwa kando kwenye mfereji . Huu unaonekana mfumo wa umwagiliaji matone au kutiririsha.

Bomba jeusi la umwagliaji likivunja maji kwenye udongo mwekundu. Kuna matone ya maji yakidondoka kutoka kwenye matundu mawili madogo kwenye bomba hilo na ardhi chini yake imelowa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Kuna mimea midogo labda matikiti maji iliyopandwa kwenye matuta. Udongo unaonekaka kuwa mkavu na kuna matandazo nyeusi chini ya mimea. Bomba kwenye usi linaendesha katikati ya mabomba madogo linatoa maji karibu na mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ambapo mimea midogo imepandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Mabomba meusi yenye matone yamewekwa karibu na kila mmea, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo wa umwagiliaji ,wa kunyunyiza maji katika shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani kibichi. Vichwa vingi vya kunyunyizia maji vinatoa maji kwa nguvu na kutengeneza mfumo na vimondo vya maji vinavyofunika eneo lote la shamba.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Maji yanatoka kwenye bomba jeupe na kumwagilia mimea michanga iliyopandwa kwenye mistari. Udongo unaonekana kuwa na unyevu mwingi. Nyuma kuna mimea mirefu zaidi, mazingira ya kijani kibichi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwa kutumia ndoo nyekundu iliyo na mimea. Chini yake kuna mimemea iliyopandwa kwenye mistari, ikionyesha matumizi ya mfumo wa shambani. Nyuma kuna ua wa asili uliojengwa kwa vijiti na kamba.

Mfumo kwa umwagiliaji wa matone shambani, ambapo bomba nyeusi limelazwa chini karibu na mimea midogo inayokua. Udongo unaonekana kuwa na unyevu karibu na bomba, ikionyesha maji yakitolewa taratibu.

Shamba lililopandwa mimea michanga, ikiwezekana maharagwe katika mistari mirefu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana kando ya kila mstari wa mimea. Udongo umeumbwa kwa mtindo wa matuta na mifereji.

Bustani ndogo iliyo na mimea pengine ndani ya chafu au kitanda cha kukuza mimea. Udongo unaonekana kuwa tifutifu na kuna mfumo wa matonezi unaopita katikati ya mimea ukionyesha umwagiliaji wa kisasa.